Mkulima mmoja akiwa anatabasamu, anamimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma hadi ndani ya chombo kilichofunikwa na kitambaa. Nyuma yake, mitungi mingine mingi imepangwa. Hali hii inawakilisha kazi ya wakulima wa maziwa na mchakato wa kukusanya mazao yao.

Mwanaume aliyevaa shati ya kijani anamkama ng'ombe mkubwa. Ndoo nyeupe imewekwa chini ili kukusanyia maziwa. Ng'ombe wengine wamesimama hapo nyuma. Eneo hili ni banda la mifugo lenye kuta za mbao na shuguli hii huiendelea kila siku nyumbani.

Mimea ya ndizi limepandwa kwa shamba kubwa lenye udongo wa rangi ya hudhurungi. Limepangwa kwenye mistari safi. Kila mmea una majani mabichi yaliyotoka hivi karibuni. Kilimo cha zao hili la chakula kimeanza.

Ng'ombe wawili wachanga wa rangi ya kahawia ilikoza. Wamesimama nje ya zege. Mmoja yuko mbele na mwingine nyuma. Wako ndani ya eneo lenye vizuizi vya chuma vilipangwa kwa labda njia ya kupakia. Mandhari ya nyuma ni eneo kavu lenye vumbi na miti chini ya jua kali.

Vichupa vikubwa vya maziwa vimepangwa mbele ya duka. Wafanyabiashara wawili wanashughulika, mmoja akitumia mizani kupima. Rangi za kijani na nyeupe zimepamba jengo zikionyesha biashara inayoendelea. Ng'ombe amechorwa ukutani.

Mwanamume amesimama karibu na ng'ombe. Amevalia shati na viatu vya maji vyeupe. Yuko kwenye banda la mifugo, na mnyama huyo ni wa rangi nyeupe na nyeusi. Wawili hao wamesimama kwenye sakafu iliyo loa maji.

Mtu mmoja anasafirisha maziwa, pikipiki yake ina mitungi mikubwa, msafiri huyo amevaa kofia ngumu na anabeba mizigo mengine hapo nyuma. Watu wengine wanatembea huko mbele na kuna lori na gari ambalo limeegeshwa hapo kando.

Makundi matatu makubwa ya ndizi mbichi yamesimama wima, yakionyesha ustawi wa kilimo, rundo moja la juu lina ndizi kadhaa za njano zilizoiva zikitoa tofauti ya rangi ,zao hili limepakiwa tayari kwa soko au kusafirishwa .

Watu wawili wanashughulikia maziwa nje ya jengo. Mwanamke ameinama na amevalia nguo za rangi ya pinki na manjano. Ameshikilia kichungi juu ya sufuria. Mwanaume ana kofia na suruali ya samawati, akimimina maziwa kutoka chombo cha kijani.

Mkulima mmoja amesimama karibu na mmea, akishika kwa furaha mkungu wa ndizi zilizoiva. Mwanaume huyu amevalia kofia nyeusi, na shati ya blue . Mandhari haya yanajumuisha mazingira ya shamba la ndizi, yakionyesha umuhimu wa kilimo na matokeo ya kazi shambani.

Mistari ya miti ya ndizi, imejaa mikungu mingi ya ndizi zilizoiva. Baadhi ya mikungu ina rangi ya manjano, huku mengine bado ni mabichi ya rangi ya kijani. Shamba hili la ndizi zina mavuno tele.

Mifugo imesimama pamoja kwenye zizi la wafugaji, ng'ombe hao ni wachanga na wana rangi nyeusi na nyeupe wanasubiri malisho au maelekezo mengine kutoka kwa mmiliki wao, hili ni eneo la kufuga wanyama wa maziwa.

Mgomba unashikilia tunda moja ambalo bado ni changa, lenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hiyo inaning'inia chini kutoka kwenye zina nene. Majani mapana yanazunguka tunda hili. Limefunikwa na kalatasi ya plastiki ya samawati.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wamekusanyika ndani ya banda kubwa la ufugaji. Wanyama hawa wamesimama kwa utulivu karibu na hori la maji lililojazwa, na mmoja wao amelala chini. Mazingira haya ni safi.

Ndani ya banda la ng'ombe, wanyama kadhaa wanakula nyasi kavu kutoka kwenye uri. Wengi wao wana rangi nyeusi na nyeupe na wamepangwa kwa utaratibu. Magunia ya chakula ya mifugo yamewekwa mbele yao. Mandhari haya yanawakilisha mazingira ya ufugaji wa kisasa.

Mwanamke amevalia suti ya blue ya kazi. Anapuliza dawa kwa ng'ombe mweupe. Mkulima amebeba bomba la kupulizia mgongoni mwake. Wanyama wamefungwa kwenye boma la chuma. Kazi hii hufanyika mara mingi shambani.

Muuzaji amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Mwanaume huyu amevaa shati jeupe na anashika mkungu wa ndizi mkononi. Ndizi hizo ni ya rangi ya njano na zimetayarishwa kwa ajili ya kuuzwa. Yuko katika soko la wazi.

Mwanamke mmoja amevalia sare ya buluu, barakoa nyeusi na glavu nyeupe. Anamimina maziwa kutoka kwenye kontena hadi kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Anafanya kazi ya kupakia maziwa kutoka kwenye tanki kubwa . Mazingira haya yanajumuisha usafi na upakiaji.

Watu kadhaa wanapanda ndizi kwenye shamba. Kijana mmoja, aliyevaa shati ya kijani anatumia jembe kuchimba udongo. Mti wa ndizi ulipandwa katika ardhi kavu. Hii ni kazi ya kilimo, wote wanafanya kazi kwa bidii ili kukamilisha kazi hio.

Migomba kadhaa imesimama, majani yake mengi ni makavu na yamechanika ya rangi ya manjano, huku mengine yakiwa mabichi ya rangi ya kijani. Mandhari ya nyuma ni milima iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi.

Mwanaume amechuchumaa akimkamua ng'ombe mkubwa mwenye rangi ya kahawia, anatumia ndoa ya buluu kuitia maziwa, hii ni maisha ya kijijini labda shamba la ufugaji mazingira ni kame na kuna miti michache.

Mavuno mengi ya migomba ya ndizi yameekwa chini, mimea hii bado ni mibichi yenye rangi ya kijani, yameandaliwa kusafirishwa kutoka shambani la ukulima hadi kwenye soko, zitauzwa na kununuliwa na wateja wengi.

Mimea michanga ya mahindi yamestawi shambani. Majani yake ni ya kijani kibichi, yakionyesha ukuaji mzuri kwenye udongo. Nyasi na magugu machache yameota chini yake. Hali ya anga ni tulivu na miti inapendeza.

Ndizi nyingi za aina mbalimbali zimeunganishwa, zikiwa zimeiva na zingine bado ni mbichi, ndani ya soko la matunda. Chini yake, kuna bidhaa nyingine kama nyanya na matunda mengine, yamewekwa tayari kwa kuuzwa.

Ng'ombe wa maziwa wamepangwa kwenye zizi wakila malisho yao, mhudumu wa shamba anawapa malisho kwa umakini na amevalia sare ya bluu na viatu vya mvua, wanyama hao ni weusi na weupe.

Ng'ombe kadhaa wanatafuta chakula kwenye rundo la taka. Baadhi yao wana pembe ndefu. Wanyama hawa wamechanganyika pamoja na takataka nyingi kama vile plastiki na karatasi. Mazingira haya yanaonekana machafu sana.

Watu wawili wanashughulika na bidhaa za maziwa kando ya barabara. Mmoja amevaa kofia ya manjano akihamisha maziwa kutoka chombo kikubwa hadi kidogo. Mabati kadhaa ya maziwa yamewekwa kwenye gari dogo lililounganishwa na pikipiki.

Shada nyingi za ndizi mbichi zimelundikana kwa wingi. Zote zina rangi ya kijani kibichi. Ziko katika mazingira ya shamba zikiwa zimetolewa kwenye mti wao au zimetayarishwa kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Mwanamke amevalia kofia la plastiki na koti jeupe. Anamiminamaziwa kutoka kwa ndoo ya chuma. Yanapita yakielekea kwenye kichujio kilichowekwa kwenye mashine. Hii ni mchakato ya kuchunja maziwa.